Watu wemgi wanaonekana kuwa mashabiki wameketi pamoja. Wanauke wawili walio mbele wanaa saa kwa mikono yao ya kushoto na mwanaume mmoja amevalia miwani. Kule nyuma, kuna wale waliosimama na pia kuna sehemu ingine ya pili juu tu kidogo na pia kuna watu waliojaa pale.

Rias msataafu Uhuru Kenyatta anaonekana akiwa ameshika Biblia kwa mkono wake wa kulia huku akiapisha na jaji kando yake. Mke wake anaonekana akiwa upande wake wa kushoto na watu wanaonekana wakiwa nyuma yake huku wakitazama na wengine wakitabasamu.

Wachezaji wawili wanakabiliana, mchezaji mmoja akiwa mbele na mwingine akiwa nyuma yake kwa karibu. Kule nyuma kuna mchezaji mwingine ambaye pia anahusika. Kando kuna referee ambaye anatembea na kibendera kidogo. Mashabiki wachache wanaonekana.

Mashabiki wanaonekana wakisherekea huku baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya majani mabichi. Mmoja wao anaonekana akiwa ameshika ngoma huku akiipiga. Kuna mmoja ambaye ameinua kitu linalowaka na mwingine amevalia kofia nyeupe pale nyuma.

Mafungu ya vitambulisho ya taifa ya Kenya vimefungwa kwa mikanda ya mpira. Juu ya kila kitambulisho kuna picha, neno Jamhuri ya Kenya pamoja na nembo ya taifa. Vitambulisho hivyo viko juu ya meza.

Ujenzi unaendelea hapa ,mtaro unaonekana ulio na maji machafu yanayoteremka ,kule kuna daraja linalonekana kwa umbali pia kuna majengo na kuna ukuta uliotengenezwa kwa mabati ,watu kadhaa wanaonekana wakitembea, miti iko upande ule mwingine.

Wahudumu waliovalia sare wanaume kwa wanawake, wamesimama mbele ya jumba lililoandikwa Huduma Kenya. Jumba hili ni jeupe pepepe na pia anga yaonekana ikiwa nyeupe. Kando kando wa jumba kuna maua na pia kuna nyasi.

Majaji watatu wanaonekana. Mmoja wa kiume na wawili wa kike. Wale majaji wawili wa kike wanaonekana wakiwa wameinua mikono yao ili kukutanisha na wameshika barakoa mikononi wote. Jaji mmoja amevalia miwani na nyuma yao kuna jengo kubwa.

Mashabiki wa timu y Kenya wanaonekana huku mmoja wao akiwa amejifunga bendera shingoni na mwingine akiwa ameishika tu mkononi. Wamenyoosha mikono yao mbele huku wakitabasamu kwelikweli, kuonyesha furaha na wanapendezwa na yale yanayoendelea uwanjani.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakiwa na furaha kwelikweli huku wengine wakiwa wameinua mikono yao, wengine wakiwa na tabasamu na wengine wakiwa wanapiga mayowe tu. Mmoja wao anainua bango kusema tunataka timu ya Manchester City kuonyesha ubabe wao.

Jengo la mabati linaonekana mbele yake tu kuna mlango na kando ya mlango kuna watu walioketi, msichana mmoja aliyesuka na nyuzi za rangi ya samawati amesimama huku akiwa anaangalia kile kinachoandikwa.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya mmoja wao amesimama akiangalia upande huo na mgongoni ana bendera ya Kenya. Wengine wamevalia jezi zilizoandikwa mfadhili ambaye ni Kenya Airways ambaye pia wamevalia miwani nyeusi nyeusi ili kuonyesha tu ustaarabu.

Wahudumu wamevalia sare. Mwanaume mmoja ambaye amesimama ana saa kwa mkono wake wa kushoto na anazungumza na mwanamke mhudumu aliye upande huo mwingine wa kaunta ya huduma. Mwanamke mmoja na mwanaume wanaonekana wakisaidiana kutoa huduma.

Mheshimiwa Raila Odinga anaonekana pamoja na mwanaume mwingine aliyevalia koti na tai na shati na pia kuna mwanamke aliyeketi pale. Mwanaume huyu aliyesimama ameshika faili mkononi mwake mwa kushoto. Raila Odinga anaonekana akiwa anatia vidole vyake kwenye machine .

Mashabiki wa timu ya kenya wanaonekana wakiwa na furaha, kushangilia ,kusheherekea na ata mwanaume moja aliyevalia miwani anaonekana akiwa anapuliza kipenga mwanamke aliye mbele ameinua mikono yake juu huku akionyesha kupiga mayowe .Baadhi ya mashabiki wameketi na wengine wamesimama.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa wanadada wako uwanjani. Kuna wale wamevalia jezi za rangi nyekundu. Mashabiki wameketi kule kando huku wakitazama. Uwanja huu uko ndani ya jengo.

Jengo hili iko upande wa ndani limeandikwa huduma Kenya, wahudumu wanaonekana wakiwahudumia wateja. Mteja mmoja ameketi na huku mwingine amesimama akitazama kile anachoandika. Watu kwenye picha hili wamevalia barakoa, mwanamume mmoja amevalia barakoa ya rangi nyeusi.

Mashabiki wanaonekana wakiwa wanashangilia huku wengi wao wakiwa wameinua mikono. Shabiki mmoja anaonekana akiwa ameshika chupa kwa mkono na pia huku akirekodi na simu yake. Amevalia saa kwa mkono wake wa kushoto. Kuna shabiki mwingine amevalia kofia nyeusi pia anayeonekana akirekodi na simu yake.

Afisa wa polisi aliyebeba bunduki anatembea humu ndani katika ofisi ya serikali ili kuhakikisha tu usalama umeimarishwa. Wateja wameketi na engine hata kusimama. Wahudumu wana matarakilishi mbele yao.

Nambari za kaunta kumi na nne na kumi na tano zinaonekana. Mhudumu mmoja ameketi, mbele ya tarakilishi yake huku akiwa amevalia barakoa na sare maalumu ya kazi. Pia kuna kifaa cha kuzimia moto ukutani.

Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga anaonekana akiwa akizungumza na rais mstaafu Uhuru kenyatta. Jaji huyu anaonekana akiwa amevalia miwani naye rais Uhuru kenyatta akionekana akiwa amevalia suti na kumtazama David Maraga anapozungumza.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wanaonekana afisa wa polisi ambaye ameshika kiti kilichowekewa kitambaa cha rangi ya kijani kibichi, anatembea kuimarisha tu usalama, kuna wale ambao wameketi na kuna wale ambao wamesimama.

Mwanariadha anaonekana akiwa chini huku akiwa amefukua mchanga. Nyuma yake kuna watu waliovalia kofia ya rangi nyeupe na shati za rangi ya machungwa. Kule juu kuna watu ambao wameketi wakiwa wanatazama.

Hapa ni ofisi ya serikali, kuna mwanaume na mwanamke ambao wameketi na mbele yao kuna tarakilishi. Wameketi kwa viti vyeusi na mbele ya zile meza zao za kazi pia kuna viti viwili upande wa kushoto na upande wa kulia. Pale juu kuna maandishi ambayo yameandikwa kuonyesha kile ambacho wanahudumia.

Mashibiki wa timu ya Bandari wanaonekana wakiwa wameinua bendera juu na baadhi yao wakiwa wameinua mikono tu juu. Mwingine pale anaonekana akiwa anatabasamu na wengine wanaonekana wakiwa wameketi tu wakitumia simu zao.

Mawakili wawili wanaonekana wakiwa wameinua bibilia juu kwa mkono wa kulia na kushika karatasi wanayoisoma kwa mkono wa kushoto kuonyesha kuwa wanaapishwa, pia Wana vipaza sauti kuhakikisha kuwa sauti zao zinafikia umati. Malawyer wengine wengi wamesimama kwa pamoja wakipigwa picha.

Jaji mkuu Martha Koome anasalimia mama mmoja, wote wamevalia miwani na wanafuraha kabisa kulingana na jinsi wametabasamu. Mwanamke mmoja yuko pale kando anatazama pia akiwa na furaha sana. Naibu wa jaji mkuu Philomena Mwiu yuko pia pale nyuma.

Mashabiki wanaonekana huku wawili wakiwa wameinua mikono juu na mmoja wao akiwa anapuliza vuvuzela . Mashabiki wengine wamevalia skafu za rangi ya bendera ya Kenya na mwingine ameshika bendera ya Kenya. Baadhi yao pia wamevalia shati ambazo zimechorwa bendera ya Kenya.

Mwanamme mmoja ana onekana kwenye jukua la kuhutubia. Wanaume wengine ambao wengi wao wamevalia suti wakiwa kando yake na wengi wao pia wamevalia kofia za rangi ya chungwa. Mwanaume huyu anaonekana kuashiria kwa mikono kile ambacho anaongelea.

Risiti ya kuonyesha malipo yaliyofanywa inaonekana. Risiti hii ina tarehe ambayo ni tarehe kumi na mbili, mwezi wa Agosti, mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Na juu ya risiti hii kunaonekana maandishi fulani ambayo yameandikwa na kalamu ya rangi ya samawati. Risiti hii ina jina la mtu, ina anwani ya barua pepe, na pia ina nambari ya simu. Na inaonyesha yale yaliyolipiwa.

Wachezaji wanawake wa mpira wa vikapu wako uwanjani. Mmoja aliyevalia jezi nyeupe anaonekana akijaribu kumzuilia aliyevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi ambaye ndiye yuko na mpira. Mashabiki wanaonekana wakitazama na pia kuna kamera inayotumika kurekodi mechi hii.

Mashabiki wa timu ya Tusker wanaonekana wakiwa wanatazama kitu huku mmoja wao ambaye yuko hapa mbele akiwa anaonekana kupiga mayowe huku akiwa ameshika kopo la rangi ya manjano katika mkono wake wa kushoto na pia kofia nyeupe kwa mkono huo huo. Kuna kijana mdogo pale ambaye anaonekana kutazama upande wake wa kushoto.

Jaji mkuu Martha Koome ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia, kuonyesha kuwa anaapishwa ,mbele yake kuna kipaza sauti, watu ambao wamehudhuria hafla hii ni watu wengi sana kwa hivyo ikalazimika kipasa sauti kutumika ili watu wote wasikie.

Mwanamke mmoja aliyesuka na kuvalia rinda nyeusi amekalia kiti cha rangi nyekundu. Hapa ni ndani ya ofisi ya serikali. Mhudumu anatazama tarakilishi yake huku akimsaidia mwanamke huyu kupata usaidizi.

Wanawake hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu na wako uwanjani. Wale walio nyuma yao wanatazama upande ule mwingine kuonekana kuwa kuna kitu kinachoendelea upande huu. Nyuma yao kabisa kuna basi la rangi ya samawati na pia kuna mtu anayeonekana akitembea upande huu.

Uzi wa wavu wa waya unaonekana ukiwa unapita katikati lake unaonyesha upande huu na upande ule. Kuna tanki mbili za saruji upande huu na pia upande ule. Kuna paipu kubwa ya rangi ya kijani kibichi ambayo inaonekana ikipita hapo na pia kuna kifaa ambacho kinaonekana kikiwa kimewekwa pale cha rangi ya samawati. Chini yake maji machafu yanaonekana.

Watu wengi wanaonekana kwenye shughuli zao wakiwa wanapita tu, pia kuna magari yameonekana barabarani kwenye mtaro kuna takataka zilizotupwa ovyo, miti inaonekana kwa mbali pia kuna posti za umeme.

Wachezaji wa timu waliovalia jezi ya rangi ya manjano wanaonekana kumkabili mchezaji aliyevalia jezi ya rangi ya nyekundu aliyeruka juu kabisa ili kugonga mpira huo na kichwa chake. Mashabiki walioketi kando wanatazama.

Afisa wa polisi anaonekana akiwa amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Mwanaume mmoja anaonekana ameshika bahasha huku akiangalia wale wanaotoka katika jengo hili. Naibu wa rais profesa Kithure Kindiki anaonekana akiwa anazungumza na mwanaume mwingine huku akiwa anafwatwa na wanaume wengine, mmoja wao akiwa amevalia miwani.

Wanariadha wanaonekana wakiwa wamefuatuka mbio kweli kweli, na kule nyuma kuna mashabiki ambao kuna wale wameketi na kuna wale ambao wamesimama. Halafu kuna pia ile sehemu ambayo imegawanyishwa ya mashabiki ambao kwako mbele na pia kuna wengine ambao wamekalia upande huo wa nyuma.

Wahudumu wawili wamekaa hapa kwa dawati la habari la Huduma Kenya. wamevalia sare zinazofanana na wamekalia viti vyeusi. Viti vingine vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. wateja wakija wanatarajiwa kuketi kwa viti hivyo wakingojea kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu hii ya vikapu wameshinda mchuano na hata wameinua kikombe juu huku wakisheherekea. Baadhi ya mashabiki wamejiunga nao mmoja wao akiwa ameinua simu juu wengine wameinua mikono juu huku wakiwa wanapiga mayowe kwelikweli.

Mtu mmoja amesimama na ameshikilia kitabu kwenye mkono wake wa kushoto. Anaonekana kuhutubia hadhira ambayo imeketi mbele yake. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi na anaonekana kutumia simu yake na huku kuna mtu mwingine ambaye anayeonekana kunakili. Kando ya mwanaume yule anayezungumza akiwa amesimama kuna mwanaume ambaye ameketi na amevalia mavazi meusi.

Maneno tuko pamoja yameandikwa kwa rangi ya manjano. Kuna mikono ambayo inaonekana ikisalimiana na imechorwa kwa rangi nyeusi. Kuna mviringo ambao umechorwa kwa rangi nyekundu na katikati ya huo mviringo kuna rangi ya manjano. Upande huu mwingine wote umewekwa kwa rangi nyeusi.

Baadhi ya wafadhili wa mechi hii ni Betika kulingana na bango lililo kando ya uwanja na pia lililo katika jezi la mchezaji mmoja. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati na mistari nyeupe, na ndio yuko na mpira, na mchezaji mwingine amevalia jezi la rangi ya manjano. Watu wawili mmoja anaitembea na mwingine aliyesimama wanatazama.

Wachezaji wanaonekana wakiwa uwanjani. Wachezaji wawili wanaonekana wakipiga makofi huku wengine wakikumbatiana. Mchezaji moja anaonekana akiwa ameinama ili kumkumbatia mwingine. Kule nyuma Kuna mashabiki ambao wanaonekana wakiwa wameketi.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana. Aliye mbele amevalia miwani na pia amevalia vazi la jezi ya nchi ya Kenya ambayo ina rangi nyekundu Nyuma yao kabisa kuna tanki lililoinuliwa juu kabisa.

Wachezaji wanaonekana wakitazama mpira ambao uko hewani. Mashabiki wameketi na baadhi yao wamesimama haswa wale ambao wako kule nyuma. Uwanja huu unaonekana bado haujakamilishwa kujenga kwa hivyo bado unajengwa.

Kundi la pasipoti za Kenya zikiwa na jalada za rangi ya samawati zinaonekana, juu yake kuna nembo ya taifa ya Kenya, hizi ni pasipoti rasmi za kusafiri na zimeekwa ndani ya bokisi.

Wanawake wachezaji wa mpira wa vikapu ya nchi ya Kenya, wanatabasamu kwelikweli. Wamevalia jezi rasmi za nchi na pia mmoja wao amebeba mipira miwili ya vikapu. Watatu wao wamesuka nywele zao na mmoja akiwa ameifungilia tu pale nyuma.

Mashabiki wa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wanaonekana huku wakiwa wanakimbia kabisa na baadhi yao wameinua mikono juu. Mmoja wao ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati anaonekana akiwa ameinua karatasi ambalo limechorwa Raila Odinga na limeandikwa Raila, Kalonzo mabadiliko ni sasa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Wengine wakiwa nyuma yao wakiwa pia wanakimbia.

Rais wa sasa wa jamuhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, anatembea ana kwa ana na jaji mkuu Martha Koome anayeonekana kutazama chini, kuhakikisha tu kuwa anakanyaga panapostahili. Wanatoka katika jengo kubwa na nyuma yao, kuna afisa wa polisi.

Wachezaji wanawake wa mpira wa vikapu anaonekana huku aliye na mpira akiwa amevalia jezi ya rangi ya samawati. Wachezaji wengine wanne wa timu nyingine wamevalia jezi nyeupe. Mwanamume mmoja anaonekana akiwa amesimama pale nyuma akiwa amevalia shati nyeupe na pia kuna watu ambao wameketi upande huo.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanaonekana huku mchezaji mmoja akiwa amevalia jezi la rangi ya samawati na wachezaji wengine wanne wakiwa wamevalia jezi nyeupe. Kule nyuma kuna mtu ambaye amesimama na amevalia shati nyeupe na pia kunaonekana watu walioketi upande huo pia.

Mhudumu mmoja aliyevalia sare amesimama ndani ya ofisi, huku akizungumza na aliye humo. Juu ya kichwa chake, kuna picha ya rais. Kuna kiti cheusi kilicho kando tu ya kaunta, ya mhudumu. Kuna monita iliyowekwa juu ya meza.

Wanaume na wanawake wote wanaonekana wakihudumiwa hapa. Wale wahudumu wote wamevalia sare zinazofanana. Mwanaume mmoja kule mwisho kabisa ameketi anaonekana akiwa ameinua mkono wa kushoto akiwa na chupa ya maji. Mwanaume mmoja pia anaonekana akiwa ameinua mkono wake wa kulia na kuna pikipiki ambayo inapita pale nyuma ikiwa imebeba mwanamke ambaye anaangalia upande huu wa hema.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaume kwa wanawake wanaonekana. Baadhi yao wanakimbia kwa miguu tu huku wengine wakiwa juu ya gari na wengine ndani. Barabara hii imejengwa kwa ustadi na kando yake kuna miti.

Wachezaji wa voliboli wanaonekana huku watatu wakiwa wameruka na wawili wao wanaonekana kana kwamba walikua wameruka ili kuzuia ule mpira na huyu mwingine ambaye amevalia kaptura ya samawati anaonekana ndio alikua inaipiga ile mpira na mashabiki wameketi upande ule mwingine wa jukwaa.

Mwanamke mmoja kwa jina la Helena Rafael Namisi, anaonekana akitabasamu kabisa huku akihojiwa ili kupata nafasi ya jaji wa korti ya juu. Nyuma yake kuna bango ambalo lina nembo mbalimbali ya mahakama na pia amevalia hereni.

Wachezaji wa kandanda wamesimama kwa pamoja nyuso zao wakiwa wanaonekana kuwa wamechoka. Jua linawaka kweli kweli. Nyuma yao kuna basi lililoegeshwa. Pia kuna rangi ya bendera la Kenya ambayo imepakwa ukutani. Nyuma ukuta hilo kuna miti.

Wanariadha wamefyatua mbio kwelikweli na kila mmoja yuko kwenye laini yake. Kule nyuma mashabiki wanaonekana baadhi yao wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi. Kuna mgawanyiko kati ya mashabiki walio upande wa mbele na wale walio upande wa nyuma.

Afisa wa polisi amesimama kando huku rais wa sasa wa Kenya William Samoei Ruto akitembea pamoja na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome. Nyuma yao kuna naibu wa jaji mkuu ,Philomena Mwilu. Wakipiga picha, wanapiga picha na pia polisi wengi wamesimama hapa ili kuimarisha usalama.

Wachezaji wa timu ya raga wanaonekana wakiwa na furaha sana baada ya kushinda mchuano. Baadhi yao wameinua mikono yao juu kabisa huku wakiwa wametabasamu kwelikweli. Wafadhili wa michezo hii ni Sport Pesa na Kenya Rugby Union kulingana na bango zilizo nyuma yao.

Mwanaume mmoja ameketi na mkono wake wa kushoto una saa. Mikono yake miwili amevalia glovu na anaonekana kushika kidole kimoja cha mkono cha mwanamke aliyesimama. Mkono alioshika ni mkono wa kushoto. Mwanamke huyo anaonekana kuvalia kofia ya rangi nyekundu.

Baadhi ya watu hapa wana barakoa, mwanamume mmoja ambaye anahudumiwa anasaidiwa ili kuweka alama za vidole kwenye karatasi iliyo hapo, mhudumu amevalia saa kwa mkono wake wa kushoto na pia ana shati nyeupe na ambayo inang'aa. Mtu mmoja anapiga picha kile kinachoendelea.

Maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi inahusisha wanafunzi sana sana maanake kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani anazungumza na wanafunzi. Pia kuna maafisa wawili wa polisi ambao wanazungumza na wahudumu walioketi. Mwingine anaonekana akizungumza na wasichana wawili wa shule na pia wanafunzi wengine wa shule wanaonekana tu wakitembea.

Wakimbiaji watatu wamesimama pamoja huku hawajavaa viatu mguuni lakini wameshikilia viatu hivyo kwa mkono wa kushoto. Wakimbiaji wawili wameinua viatu hivyo juu. Kuna mkimbiaji mwingine mmoja kando yao pale nyuma ambaye anatembea akija upande huu na kule nyuma kabisa kunaonekana kuwa mashabiki.

Wachezaji wawili wanawake, mmoja aliyevalia jezi nyeupe, na mwengine jezi ya rangi ya samawati, wako kwenye kinyang'anyiro. Aliyevalia jezi nyeupe, anahakikisha kuwa haupotezi mpira. Nyuma yao kuna mchezaji mwingine anaye watazama kando kuna mashabiki.

Wachezaji wanaonekana wakikimbia huku wengi wao wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya samawati. Wanapokimbilia kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi. kando yao ama wanapoipita kuna goli ambayo ina neti nyeupe. Nyuma ya ile goli kabisa kuna miti kadhaa na pia kuna ukuta ambayo unaonekana. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakitabasamu.

Watu wengi wako kwenye foleni na wamekuja kuchukua pasipoti zao. Afisa wa polisi anaonekana kuhakikisha tu kuwa kuna usalama. Wahudumu wawili wanaonekana, mwanaume na mwanamke. Anayehudumiwa kwa mbele kabisa ni mwanamke anayeonekana kutabasamu huku akiwa anaandika kitabu.

Kikundi cha wanachama wa idara ya mahakama wameketi huku wengine pia wakiwa wamesimama. Nyuma yao kuna jengo kubwa lililo na maandishi kuwa hapa kesi zitasuluhishwa kwa haraka na utaratibu fulani ambao ungependelewa.

Mhudumu wa kuchukua alama ya vidole ameketi, na amevalia miwani mikononi mwake kuna glovu na mkono wake wa kushoto una saa. Kijana mmoja anayehudumiwa amesimama huku akiwa anatazama kile ambacho mhudumu anafanya.

Watu wanasajiliwa maanake wahudumu wawili wameketi huku wakiwa wanaandika juu ya karatasi. Kijana mmoja anaonekana akiwa ameinama kabisa ili kuongea na huyu mhudumu wa kwanza ambaye ameketi kwa viti viwili vya plastiki ya rangi ya samawati. Nyuma ya wale wahudumu kuna wanawake wawili ambao wanaonekana kujadiliana na pia kuna vijana ambao wanaonekana wakitembea.

Mashabiki wa mpira wamejumuika. Baadhi yao wamevalia barakoa na wengine hawana. Mtu mmoja ameinua ngoma juu kuonyesha kuwa kuna sherehe hapa. Mwanaume mmoja anatumua simu yake kupiga picha au kurekodi. Kule nyuma kuna miti na pia kuna mawingu.

Wachezaji walikuwa wanjani wanasherehekea goli pamoja na wachezaji wa akiba, kando tu ya uwanja. Pale kando kuna mashabiki ambao wameketi huku wakitazama. Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi wanapochezea wachezaji hao.

Wahudumu wamevalia reflector baadhi yao wakiwa wameketi na wengi kusimama, mhudumu mmoja wa jinsia ya kike amevalia miwani huku akimhudumia mteja mmoja kwa kumsaidia kuweka alama ya kidole, kando yake kuna mkoba uliyowekwa mezani.

Hapa ni ndani ya ofisi na hili ni dawati la taarifa, dawati lenyewe ni la rangi nyeupe na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani kibichi, pia kuna nembo ya taasisi upande wa kushoto na pia upande huu mwingine.

Mashabiki wa timu ya kenya, wanaume kwa wanawake wanaonekana wakiwa na furaha mpwitompwito. Mbele yao kuna bendera iliyochorwa ngao. Mmoja wao ameshika kichwa chake huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya taifa la Kenya, baadhi yao wameketi na wengine wamesimama. Wengi wao wamevalia miwani, baadhi yao wanaonekana wakitabasamu huku wakiwa wanazungumza.

Mwanaume na mwanamke waliovalia miwani wanapokezana karatasi fulani. Nyuma kuna watu wengine, kuna mlingoti ambao umewekewa bendera na pia kuna kiti cheusi ambacho kinamilikiwa na mwanaume huyo aliyevalia suti ambaye ameshika karatasi hizo. Nyuma yao kuna wanawake watatu waliovalia miwani na mwanaume mmoja aliyesimama tu huku akiangalia wanachopokezana.

Wachezaji wawili wa mpira wanapelekana bega kwa bega. Mfadhili wa timu iliyovalia jezi ya rangi ya kijani kibichi ni Sportpesa na wa timu iliyovalia jezi ya rangi ya samawati na mistari nyeupe nyeupe ni betika . Nyuma yao mashabiki wanaonekana.

Mwanariadha anaonekana akiwa chini, huku mchanga ukitawanyika na nyuma yake kuna watu ambao wamevalia shati ya rangi ya machungwa na kofia nyeupe, kule juu kabisa kwenye uwanja kunaonekana watu ambao wameketi huku wakitazama.

Afisa wa polisi anaonekana akiwa ameketi kwa kiti cheusi na kando yake pia kuna kiti ambacho hakijakaliwa na mtu, anaonekana kuzungumza na mwanamume mmoja ambaye anatabasamu na anaonekana kuwa alikuwa anatumia tarakilishi yake, juu ya meza mwanaume huyo pia kuna kitabu ambacho kimefunguliwa.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi na amevalia pete kwa mikono miwili na kwa kila mkono ameeka Pete kwa kidole kimoja na mkono wake wa kushoto amevalia saa na pia amevalia shanga shingoni . Anaonekana akizungumza kwa kipaza sauti. .Amevalia miwani pia na nyuma yake kuna bendera ya Kenya. Mezani kuna chupa za maji.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome anaonekana akiwa amesimama kando ya rais William Ruto na nyuma yake kuna jaji mwingine mwanaume ambaye amesimama na upande ule mwingine pia, kuna naibu wa jaji mkuu, Philomena Mwilu, anaonekana akiwa amesimana na nyuma yao kuna watu wengi, ambao wanaonekana wakiwa wameketi na baadhi yao kusimama.

Mwanariadha mmoja kwa jina la Kipchirchir lililoandika kifuani mwake. Anaonekana akiwa anaruka kabisa. Huku mwanamke mmoja aliyevalia kofia nyeupe akitazama kwa makini kuhakikisha tu mwanariadha huyu havunji sheria zozote. Mashabiki wachache wanaonekana uwanjani.

Mashine mbili za kuchapisha nyeupe zinaonekana zikiwa juu ya meza. Moja upande huu na moja upande ule mwingine. Kisha tarakilishi moja inaonekana ikiwa inatumika na tarakilishi ya ule upande mwingine inaonekana ikiwa haitumiki. Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wamesimama hapa mbele ya tarakilishi hii wakiwa wanatazama hapa na mwanaume mmoja amevalia barakoa nyeusi pia anaonekana akiwa amesimama hapo na ameshika simu mkononi.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameshikilia bendera ya Kenya na amejifunga nyingine shingoni na pia nyingine kichwani. Amevalia miwani nyeusi. Nyuma yake kuna kijana ambaye amevalia shati nyeupe ambayo ina mistari ya rangi ya samawati na pia nyuma yake kuna watu wengi ambao wanaonekana kuwa wamekaa na wengine wamesimama.

Nembo ya chama cha Jubilee ina njiwa aliyebeba tawi mdomoni pia inamviringo wa rangi nyekundu, majina yameandikwa Kwa rangi ile ile ya nyekundu juu ya rangi nyeusi.

Mashabiki wa timu ya Kenya wako uwanjani baadhi yao wameketi na wengine wamesimama wengine hata wameinua mikono yao juu kuonyesha labda wanamfokea mchezaji mmoja au wanasherehekea. Mwingine ameeka mikono kichwani kwa sababu anashangaa kile kinachoendelea . Bendera ya Kenya inaonekana upande ule wa juu mtu akiwa ameishikilia.

Kaunta nambari ya pili na ya tatu zinaonekana. Wahudumu waliovalia sare rasmi pia wanaonekana wakiwa wamesimama huku mmoja wao akiwa anatazama televisheni iliyoandikwa nambari za simu iwapo mtu yeyote anataka kufanya matangazo.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, anazungumza na aliyekuwa jaji mkuu David maraga, huku naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu akifuatilia kwa makini sana. Watu walio kando yao wanaonekana wakiendelea na mazungumzo yao tu pia.

Pikipiki zinaonekana na pia kuna gari ambalo linaonekana hapo kando. Kuna mtu ambaye ameketi kwenye dawati, pale na pia kuna viti viwili vyeusi ambavyo vimewekwa mbele ya hilo dawati. Kuna mvulana mmoja anaonekana akipita na upande ule mwingine kunaonekana watu wengine pia ambao wako juu ya pikipiki zao na kuna majengo makubwa hapo nyuma.

Uzio wa wavu wa waya unagawanyisha upande huu na upande ule mwingine ambao kwa kila upande kuna tanki za saruji, pia kuna paipu kubwa sana ambayo inapita hapa juu ya maji machafu.

Vyeti vya vifo na kuzaliwa vinapeanwa hapa. Mwanaume mmoja aliyevalia suti na miwani anazungumzia hadhira iliyoketi na kumskiza kwa makini sana kulingana na jinsi wanavyomwangalia. Pale nyuma kuna tarakilishi na pia kuna kaunta. Hadhira hii imekalia viti vyeusi.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wanapeperusha bendera na mikono yao wakiwa wameiweka juu , wengine wameketi na wengine wamesimama, mtu mmoja anaonekana akiwa anapita tu upande ule wa nyuma.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wako katika jumba hili. Baadhi yao wameketi huku wakingoja muda wao wa kuhudumiwa ufike. Wanaume kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya viti. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kaunta nambari ya nne huku akiwa ameshika karatasi mkononi.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ameketi kwenye kiti cha kungojea huduma. Kunaonekana kuwa kuna foleni kwa sababu pia kiti cha mbele kina mtu. Mwanaume huyu ameshika karatasi mkononi iliyoandikwa nambari mia moja arubaini na tano ambayo huweza kuwa namba yake ya kuhudumiwa.

Viongozi wa serikali ikiwemo gavana wa kaunti ya Nairobi bwana Sakaja, majaji na pia kiongozi wa mawakili wamesimama wakiwa wameshika vyeti mikononi ili kupigwa picha.

Hapa mbele ni wachezaji ambao wamevalia jezi ya rangi ya machungwa. Nyuma yao kuna wachezaji wa hiyo timu nyingine ambao wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi na wanaonekana kutembea wakienda katikati ya uwanja. Kule nyuma kuna mashabiki ambao wanaonekana wamekuja kutazama mechi hii na nyuma kabisa kuna mawingu meupe.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti vyeusi wakingoja kuhudumiwa. Wanaohudumiwa wamesimama kwenye kaunta za huduma ambazo zina nambari tofauti tofauti. Wahudumu wameketi upande ule mwingine wa kaunta.

Watu waliovalia sare wanaonekana, na huku wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja ambaye ameketi, wa kwanza hapa, amevalia miwani na pia mwanaume ambaye yuko kando yake amevalia miwani. Mwanaume huyo mkononi amevalia saa na anaonekana kutumia tarakilishi ambayo iko mbele yake.

Watu wanaonekana wakiwa kwenye foleni huku mzee mmoja ambaye amevalia kanzu, akiwa mbele na mkono wake wa kulia ameshika karatasi. Kule kwenye lile foleni nyingine kuna mwanamke ambaye tayari amefika mbele kabisa. Nyuma ya mzee huyu aliyevalia kanzu, kuna mwanaume aliyevalia jaketi ya rangi ya samawati na mistari nyeupe na nyuma yake kuna mwanamke ambaye amevalia nguo ya madoadoa na kaptula nyekundu.

Watu wanaonekana huku wengine wakiwa wameketi kungojea muda wao wakuhudumiwa. Wale wanahudumiwa wamesimama kwenye kaunta za huduma na wanaonekana kuzungumza na aliye upande huo mwingine wa kaunta. Wanaume wengine wenye suti wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya viti vile. Kuna mwanaume mmoja amevalia kanzu ya rangi ya samawati pia ambaye amesimama karibu na kaunta za huduma.

Mashabiki wanasherehekea huku nyuso zao zikionyesha furaha mpwitompwito. Wengine wameinua mikono yao juu wengine wananyoosha mbele na hata mwingine ameinua vuvuzela . Kuna shabiki mtoto ambaye yuko hapo mbele. Kuna kizuizi ambacho kimewekwa kuhakikisha tu mashabiki hawaingii uwanjani.

Watu wengi wanaonekana wakitembea kwa pamoja, wanawake kwa wanaume. Baadhi yao wamevalia mabuti na wengine wamevalia viatu tu vya kawaida. Baadhi yao wamevalia sare rasmi ya kazi yao na wengine wamevalia suti na wengine nguo tu za kawaida. Baadhi yao wamevalia kofia na pia wengi wao wamevalia barakoa.

Huduma za serikali, zinapeanwa hapa. Wahudumu, wamevalia sare zinazofanana, baadhi yao wamesimama na wengine wameketi. Wahudumu na wateja, wote wamevalia barakoa. Hii ni kuonyesha kuwa ilikuwa wakati ule wa korona.

Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ameketi katikati ya mwanamume na mwanamke wanaojadiliana, nyuma yake kuna watu ambao wanatazama tu mbele, mavazi yanayojidhihirisha hapa ni mavazi ya rangi nyekundu, kuonyesha chama hicho walichokuwa ndani kinasimamiwa na rangi hiyo.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamepanga foleni mbele ya kaunta za huduma. Mwanamke mmoja tayari yuko kwenye kaunta huku akizungumza na aliye ndani. Mwanaume mmoja amevalia kanzu na mkononi ameshika karatasi. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia jaketi ya rangi ya samawati na ina mistari nyeupe.

Wanariadha wanne wanaonekana wakiwa wamefyatuka mbio na kule nyuma kuna washabiki ambao wameketi kwa viti ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi na mmoja wao anaonekana akiwa ananyanyua mkono kushangilia.

Hapa ni ndani ya jengo la Huduma Kenya. Unaonekana kuwa kuna wahudumu na pia kuna wateja. Wateja watatu wameketi ili kuhudumiwa. Kuna mhudumu mmoja ambaye amesimama na amejishika kifuani huku, akionekana kuongea na wahudumu wengine. Mhudumu mmoja anaonekana akiwa ameweka simu masikioni kuonekana anaongea na simu.

Rais wa jumuia ya Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto amesimama huku akiapishwa na jaji. Mkono wake wa kushoto ameweka juu ya vitabu vilivyoshikiliwa na make wake. Nyuma yake kuna watu wengi waliosimama, pia kuna afisa wa polisi.

Tanki kubwa nyeusi ya maji imewekwa juu kabisa ili kuhakikisha maji yanawezateremka kwa urahisi. Paipu za rangi ya kijani kibichi yameunganishwa kwa tanki hiyo ili kuteremsha maji.

Watu wengi wako kwenye foleni ili kungoja kuhudumiwa. Mhudumu ameketi na mkono wake wa kulia una kalamu ya rangi ya manjano na kifuniko cha bluu. Mezani ameweka tarakilishi yake. Mzee moja anaonekana pia akiwa na kalamu mkononi huku akiwa tu ndio amemaliza kuhudumiwa.